Mkenya kwa jina Hellen Wawira ameketi huku akiwa ameshika mkono wake. Nyuma yake kuna vyuma vya kuinua. Wawira alizaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili.

Wanariadha wawili mwanaume na mwanamke wamesimama wakiwa wamebeba bendera ya Kenya. Jina la mwanamke ni Nancy Chelagat koech na ni kipofu. Anashiriki mbio za mita 1500 T11.